Ukiangalia kuna pasi mbili zenya logo tofauti. Moja iliyoandikwa Republiv of Kenya na nyingine iliyoandikwa East Africa Republic of Kenya . Zinaonekana kuwa hati za kusafiria na kando yake kuna kikapu cha rangi ya kiafrika kilichorembeshwa kwa shanga.

Wafuasi wa chama cha PNU wamevaa skafu za buluu na nyekundu wakisherehekea kwa kunyanyua glasi za chamgen. Viongozi wa chama pamoja na wafuasi wengine wamekusanyika nje ya jengo wakiwa na furaha kubwa . Sherehe hii inaonekana ni ya kisasa au ya kushangilia mafanikio ya chama. Mazingira ni ya mchana katika mazingira ya mjini.

Watu wengi wameketi kwa utulivu katika eneo la kungoja lililo ndani ya jengo. Viti vimepangwa kwa mstari na umati wa wanaume kwa wanawake unagoja huduma. Miongoni mwao mbele kuna kijana aliyevaa kofia nyekundu na shati la rangi mbalimbali. Kushoto kwake afisa anayeonekana kuwa mlinzi aliyevaa sare za kaki anasimama. Kwa ujumla mandhari ni ya ofisi ya umma pengine kituo cha huduma ambapo wananchi wanasubiri kuhudumiwa.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevaa kofia za rangi ya chungwa. Baadhi yao wamevaa suti na tai. Wamesimama nyuma ya kinara chenye nembo ya ODM. Inaonekana kama ni mkutano au tukio la kisiasa katika chama cha ODM.

Tukio la huduma namba linaendelea nje nchini ya hema. Wafanyikazi wamevaa koti za huduma namba wanatoa huduma kwa kutumia kompyuta ndogo. Umatu wa watu umesimama nyuma, wengine wakiwa na barakoa wakisubiri au kushiriki shughuli hiyo.

Watu wameketi katika kituo cha Huduma wakipata huduma mbali mbali za serikali. Kuna sehemu ya huduma ya mtandao, nakala na skani na baadhi ya watu wakiwa wanasaidiana kwenye kaunta. Mazingira yanaonyesha mpangilio rasmi na wa kiserikali.

Wanaume watatu wamesimama kwenye kituo cha huduma. Mmoja wao amevaa sare ya kazi ya serikali na anamkabidhi mwingine kadi ya utambulisho. Wote wamevaa barakoa wakionekana kushiriki huduma ya umma kama vile upokeaji wa vitambulisho au usajili wa serikali.

Kwa wateja inaonyesha wafanyikazi wakihudumia wateja. Kuna vituo vya kazi vya kompyuta. Mabango kwenye ukuta yanaashiria huduma mbalimbali na bendera ya Kenya inaonekana ikionyesha mazingira ya ofisi ya serikali au huduma ya umma.

Watu wengi wanafurahi na kushangilia wakiwa wameinua mikono juu baadhi yao wakiwa wameshika bendera za Kenya. Inaonekana ni mkusanyiko mkubwa wa watu labda wenye sherehe, tamasha au tukio la kitaifa kukiwa na msisimko mkubwa hewani.

Mwanariadha anaruka kwa nguvu katika mashindano ya kuruka mbali uwanjani. Amevalia jezi nyekundu na jina lake limeandikwa mbele. Watazamaji na maafisa wa mchezo wanafuatilia kwa makini nyuma yake. Uwanja unaonekana kuwa wa kitaifa na mashindano rasmi yanaendelea.

Kiasi kikubwa cha vipande zikiwa zimesanywa katika mafungu mengi, zimewekwa mezani. Kuna chupa ya sanitizer au sabuni ya maji pia ipo juu ya meza. Mandhari ya picha inaonekana kama ni kutoka kwenye mazingira huduma ya Kenya.

Mchezo wa mpira wa miguu unaendelea katika uwanja mkuu. Wachezaji wa timu mbili, wengine wamevaa jezi za kijani na wengine za bluu na nyeupe. Wanashindania mpira. Viwanja vimejaa mashabiki wengi wanaofurahia mchezo. Kulingana na alama zilizoonekana, huu ni mchezo wa ligi kuu ya Kenya katika uwanja mkuu.

Mchezo wa mpira umekuwa mkali katika uwanja. Timu za Gor Mahia na AFC Leopards zinecheza. Wachezaji wamejipanga katika eneo la goli. Mashabiki wamejaa kwenye viti za uwanja. Mchezo unaendelea dakika arubaini na mbili. Hali ni ya mchezo mkuu wa ligi ya Kenya.

Mtu mmoja anaonekana mwenye furaha na msisimuko mkubwa. Akiwa ameshika bendera ya Kenya. Amevalia nguo zenye rangi ya bendera ya taifa na miwani ya jua, huku umati mkubwa wa watu ukiwa nyuma yake. Inaelekea ni sherehe au tukio la kitaifa, ambapo uzalendo na shangwe zimewatawala.

Watu wawili wanafurahia wakati mzuri pamoja. Mwanamke na mwanaume mmoja. Mwanamke amevaa nguo za michoro ya kitamaduni, mwanaume amevaa shati jekundu. Wanaonekana wakifurahi sana kwa kuwa na uhusiano wa karibu. Mazingira yanahusiana na sherehe au mkutano wa kijamii. Picha inaonyesha furaha kwa wakati mmoja kati yao.

Watu wawili wameingia ofisi ya uhamiaji na pasipoti. Juu ya mlango kuna alama ya immigration officer na passport application yenye nambari 4. Mtu mmoja amevaa suti nyeusi na kofia mwingine shati jeupe. Jengo ni la serikali la matofali mekundu. Ofisi ndani ina viti, meza na komputa za kazi. Mazingira ni ya rasmi ya serikali ambayo wananchi hufanya maombi ya pasipoti na shughili za uhamiaji.

Wachezaji waliovaa sare za michezo wanasherehekea ushindi kwa kushikilia kikombe juu. Wamejaa furaha na kushangilia kwa nguvu wakionyesha mshikamano na mafanikio ya timu yao.

Ofisi ya huduma ya Kenya ikiwa na wafanyikazi wengi, kuna meza za huduma zenye kompyuta na barakoa nyekundu za mapambo . Wafanyikazi wamevaa suti na barakoa za kinga . Alama za Huduma Kenya zinaonekana kwingi. Mazingira ni ya kisasa kwa kutoa huduma za serikali kwa raia . Ofisi iko safi na iliyopangwa vizuri.

Ofisi ya benki ya kisasa yenye madirisha ya bluu ya huduma zilizopangwa kwa nambari saba na nane. Wateja wengi wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma zao wakiwa na karatasi mkononi. Wafanyikazi wa benki wamevaa sare za bluu wakitoa huduma kwa wateja. Mazingira mazuri ya ndani yenye miwanga ya kisasa nayo sakafu ya rangi nyeupe. Hii ni benki ya kibiashara ambapo wananchi wanakuja kufanya shughuli za kifedha kama uwekaji wa fedha na kuomba mikopo kwa maendeleo yao.

Inaonekana kuwa ni ushindi wa mchezo ambapo wameshikilia bendera ya Kenya, wameinua mikono juu na watu wengi wako wanafurahia. Hali hii inaonyesha kuwa ni furaha za ushindi au sherehe za ushindi. Kisha tunaona watu wamevalia nguo zinazofanana nyeusi na wengine wamevalia nguo nyeupe na mtu mmoja akiwa kati amevalia suti.

Mchezo wa mpira wa wavu unaendelea uwandani. Timu ya nyekundu na ya kijani wanashindana kwa nguvu. Wachezaji wanajaribu kuzuia mpira uweze kupita upande wao. Mashabiki wengi wamekusanyika kwenye vita vya kijani kuona mchezo. Huu ni mchezo wa kimataifa wa voliboli wenye msisimko mkubwa.

Inaonekana bomba kubwa la maji ikiwa limeunganishwa kwenye chanzo cha maji, Nikipitisha maji kupitia eneo lenye miti, mazingira haya yanaweza kuwa sehemu ya mfumo wa kusambaza maji kwenye jamii au kiilimo.

Huduma inayotolewa katika kituo cha Huduma Kenya. Mzee ameketi akihudumiwa na afisaa wa Huduma. Mwonekano wa afisaa anamsikiliza mzee kwa makini. Huduma inatolewa kwa ufanisi na umakini.

Ofisi ya kisasa ya Huduma Kenya, dawati la maelezo lenye jina Information desk liloandikwa kwa herufi za kijani . Wafanyikazi wawili wamevaa sare rasmi za nyeupe na nyekundu wakiwa tayari kutoa huduma kwa wateja. Mazingira ya ndani yanaonyesha ofisi ya kisasa yenye dari jeupe na sakafu safi. Kuna nembo ya Huduma Kenya liloandikwa service excellence kwenye dawati . Nyuma kunaonekana wafanyikazi wengine na viti vya ofisi.

Wachezaji wawili wa kandanda wamepigana kwa mpira katika uwanja wa mchezo. Mchezaji mmoja amevaa jezi la buluu na mwingine amevaa jezi lenye mistari na yenye kundi na nyusi. Huko katika uwanja wa kandanda wenye nyasi ya kijani kibichi, nyuma yao kunaonekana vitu vya wasikilizaji, na uwanja wa mchezo wa kisasa. Mchezaji wa zezi la mistari anaonekana akikimbizwa na mzaha ili apate mpira. Mazingira yanashiria kuwa ni mechi rasmi ya kandanda inayochezwa katika uwanja mkuu. Wachezaji wawili wanaonyesha bidii na ujasiri wa kucheza kandanda kwa kiwango cha juu cha ushindani kimataifa .

Watu wengi wamekusanyika wakiwa na furaha wakipiga kelele na kushangilia. Wamevaa mavazi yenye rangi za bendera ya kenya wakipeperusha bendera mikononi. Inaonekana wapo kwenye uwanja wakitazama mechi au tukio la kitaifa wakionyesha uzalendo na umoja.

Ofisi ya Huduma Kenya ikiwa na shughuli za Kila siku. Wafanyikazi wamevaa sare nyeupe na nyekundu wakihudumia wateja. Skirini nyingi za kidijitali zinaonyesha huduma mbalimbali. Watu wengi wamekusanyika ndani ya ofisi hii ya serikali. Mazingira ni ya rasmi na ya kibiashara. Ukuta umeandikwa, Huduma Kenya Services Excellence kwa lugha ya kiiengereza.

Kuna umati wa watu, labda mashabiki, wakiwa wamevalia jezi za manjano zenye mambo ya Tusker. Wanaonekana kushangilia na kushauku kubwa, huku baadhi yao wakiwa wameonyesha mkono juu, inawezana ni kwenye tukio la michezo au tamasha ambapo Tusker ni madhamini mkuu.

Timu ya kandanda ikisherehekea baada ya mchezo kwenye uwanja wa mchezo. Wachezaji wamevaa jezi za njano na nyekundu wakisimama pamoja mbele ya wafuasi walioko kwenye viwango vya buluu. Sherehe hii inaonyesha furaha ya ushindi au mafanikio katika mchezo wa kandanda.

Kijana anasajili au kujaza fomu mbele ya afisa katika uwanja wa mchezo. Mwanamke aliyevaa suti nyeupe na tai nyekundu, anaongoza mchakato huo wa usajili. Mazingira ni ya ndani ya jengo la michezo lenye viti vingi. Huu unaweza kuwa ni usajili wa shule, chuo au tukio la michezo.

Mwanamke aliyevaa gauni nyeusi ya kihakimu anapokea kitabu nyekundu kutoka kwa mwanamume aliyevaa suti nyeusi na tai ya manjano. Wote wanatabasamu wakati wa sherehe hii rasmi. Hii inaonekana kuwa ni ibada ya kuitaja ya kutunuku shahada. Mazingira inaonyesha sherehe muhimu ya kitaifa au kielimu.

Ofisi ya huduma za umma yenye mapambano yenye kundi la kijani, wafanyakazi wamekaa kwenye madawati yao wakihudumia wateja, mtu mmoja ameketi akingojea huduma, kuna alama za Huduma Kenya na vyombo vya elektroniki, ukumbu una sakafu ya kioo na dari nyeupe yenye taa za kisasa, mazingira ni ya kitaaluma na ya kihuduma.

Chini ya mti wafanyikazi wa serikali wameketi mezani wakiandikisha wananchi. Mama mmoja amevaa suti akiandika fomu wakati wengine wamesimama foleni. Watu wamevaa nguo za kawaida na fulana za kitamaduni wakisubiri zamu yao. Hii ni huduma za serikali zinatolewa nje ili kurahisisha wananchi kupata huduma.

Wachezaji wawili wa kandanda wanashindana kwa mpira katika mchezo, mchezaji wa kwanza amevaa jezi la bluu la mistari meupe akiwa na nambari ishirini na nne wakati mchezaji wa pili amevaa jezi la manjano lenye nambari ishirini, mchezo unafanyika katika uwanja wa kandanda wenye viwango na wafuasi nyuma yao.

Sanduku la mbao lenye pasipoti nyingi za buluu za kenya. Pasipoti zimepangwa vizuri ndani ya sanduku. Kuna nembo ya kenya ya dhahabu kwenye jalada za buluu baadhi ya pasipoti ziko katika mistari ya uwazi. Kuna pia mfuko wa plastiki upande mmoja wa sanduku.

Hati ya Kenya kutoka Judicial Service Commission kichwa cha juu kina nembo ya Kenya JSC kichwa cha juu kina nembo Judicial Service Commission kwa rangi nyeupe na maandishi ya kijani. Sehemu ya chini ina mfano wa haki na maandishi Internship for the police for the Judiciary . Tarehe ya mei 23, 2023 iko chini ya hati.

Kichwa cha habari inasema court annexed mediation in Kenya. Ushauri wa mahakama ulioambatanishwa na mahakama nchini Kenya. Pia kuna picha ya nyundo ya mahakama upande wa kulia na alama ya watu watatu chini upande wa kushoto ikionyesha mchakato wa mawasiliano na suluhisho la migogoro.

Shabiki wa kike anashangilia timu yake ya bandari FC. Amevaa jezi ya buluu na ya timu na kushika skafu yenye jina la klabu. Anatabasamu kwa furaha uwandani wa mpira. Nyuma yake, kuna wachezaji wengine na mazingira ya uwanja wa riadha. Hii ni sherehe mashabiki waaminifu wa timu ya bandari katika ligi ya mpira.

Mkuu wa klabu akiwa amevaa suti nyeusi anasalimiana na mchezaji aliyevaa jezi nyekundu ya KDF akiwa anashikilia jezi yenye jina R. Silvania na nambari ishirini. Sherehe hii inaonekana ni ya kukaribisha mchezaji mpya katika timu ya Ulinzi Stars. Mandhari ya nyuma ina nembo ya klabu na kauli mbiu soldiers first .

Wafanyikazi wa serikali wamekaa kwenye meza ya mbao wakiandika fomu za kazi. Msichana mrefu amevaa nywele za bluuu amesimama akisubiri huduma yake. Wengine wamepanga foleni nyuma yake. Jengo la mabati limeongoza nyuma na mazingira ni ya kijiji . Utendaji wa huduma za Umma nje ya ofisi.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa ndani ya chumba. Mmoja ni kijana amesimama, akionyesha kitu au akimsaidia mzee aliyeketi mezani. Wote wawili wanaonekana wakishughulika na karatasi au nyaraka zilizowekwa mezani. Nyuma yao kuna ukuta wa kijani wenye maandishi yaliyoanza. Mazingira yanaashiria kwani kazi ya ofisi au mkutano.

Mwanariadha anaruka umbali katika uwanja wa michezo. Amevaa sare nyekundu na amelivuka hewani. Waamuzi na makocha wanaangalia majaribio yake. Uwanja una viti vya rangi mbalimbali vya watazamaji. Ni mashindano ya riadha za uwandani.

Watu wengi, wengine wakionekana wanakimbia nje ya gari na wengine wakiwa wamebebwa juu ya gari na wengine ndani. Wamevalia jezi za kijani. Zimeandikwa timu ya Gor mahia. Inaonekana kuwa ni shabiki wa timu imeshinda au ndipo inaelekea michezoni.

Mwanaume mzungu amevalia kofia ya majani na miwani ya jua amesimama mbele ya umati wa watu. Amevaa shati la polo na bluu na kaptula. Nyuma yake kuna bango jekundu lenye mambo ya HSBC. Bendera ya kenya inaonekana upande wa kushoto, watu wengi wamekusanyika nyuma yake wakionekana kushangilia au kutazama.

Majaji kadhaa wamevaa mavazi meusi ya mahakama wakiwa wamesimama katika ukumbi wa mahakama .Mmoja wao anasoma hukumu kutoka kwenye karatasi ,wakati wengine wanazisikiliza kwa makini .Mazingira ni ya rasmi ya chumba cha mahakama chenye miwanga ya fluorescent na mbao za kahawia hii ni sherehe ya kutoa hukumu muhimu.

Mazingira yanaonekana ni ya ukame au kavu. Kuna taka nyingi za aina mbalimbali, makaratasi, machupa pia zinaonekana . Kisha inaonekana kuwa liko kando ya barabara. Mazingira haya yanaonekana kuwa si masafi na hali hii inaweza kusababisha magonjwa au kuwa hatari kwa binadamu.

Mwanamume mmoja akiwa amevalia suti nadhifu, anashikilia microphoni na kutoa hotuba mbele ya jukwaa, nyuma yake pameandikwa wazi in brackets Milimani High Court -Civil Division pamoja na alama ya mizani ya haki na bendera ya Kenya, inaonekana ni afisa au mtaalamu wa sheria akizungumza kwenye mkutano rasmi au hafula muhimu ya mahakama, anaonekana mchangamfu na mwenye uzoefu.

Mashabiki wametulia, wakifurahia tukio la michezo au burudani uwanjani. Wawili wamesimama mbele wakiwa wamevalia mavazi yanayoashiria ujana na mitindo tofauti. Umati mkubwa unaonekana nyuma yao.

Watu wengi wamesimama foleni ndefu wakiwa na karatasi mkononi. Kuna wanawake wanaume na watoto wa umri mbalimbali, baadhi wamevaa mavazi ya kitamaduni na wengine nguo za kisiasa. Nyuma kuna mjengo na mti mkubwa wa kijani. Ardhi ni ya udongo na kuna alama ya accountant . Kwenye jengo, huu ni mfumo wa uchaguzi au huduma za serikali ambapo wananchi wamesubiri kupata huduma.

Katika uwanja wa mpira wa kikapu, wachezaji wawili wanaonekana wakishindana. Mchezaji mmoja amevalia jezi nyeusi yenye namba kumi na nne na neno Kenya, huku akishikilia mpira wa kikapu. Mchezaji mwingine amevalia jezi ya kijani. Nyuma yao kuna viti vya watazamaji vya rangi ya njano.

Kikundi cha watu wa kiofisi wamevaa suti wakisimama katika jengo la ofisi. Mmoja wao amevaa suti ya buluu anaongea na wenzake. Kuna mtu mmoja ameketi upande wa kulia akiwa amevaa shati jeupe. Nyuma yao kuna alama za ofisi na madirisha ya kioo. Yanaonekana kuwa ni mazingira ya ofisi ya serikali au kampuni.

Mchezaji wa netball amevaa jezi la bluu na nambari 5 akiwa anajaribu kutupa mpira wakati mchezaji wa upinzani amevaa jezi nyekundu akimzuia. Mchezo unafanyika uwandani mwa ndani mbele ya hadhira ya watazamaji wengi. Wachezaji wote ni wa kike na wanapigana kwa bidii kupata ushindi.

Kitabu cha sera za wafanyikazi na miongozo ya utaratibu kutoka kwa mahakama za kenya. Jalada lina nembo ya kitaifa na picha ya jengo la mahakama lenye maandishi The Judiciary . Kitabu hiki kinajumuisha kanuni za utumishi na taratibu za kazi kwa wafanyikazi wa mahakama nchini kenya.

Katika ofisi hii, mwanamke mwenye tabasamu anapanga mafaili au nyaraka kwenye sehemu ya kazi. Wanawake wengine wawili pia wako busy na majukumu yao, mmoja akiwa amekaa kwenye kompyuta na mwingine akiwa anashughulika na makaratasi. Mazingira yanaonekana kuwa ya kazi yenye utulivu.

Timu ya mpira wa mguu imekusanyika pamoja uwanjani wakionyesha umoja. Wachezaji wamevaa jezi za nyeusi, dhahabu na kijani. Wanashikana mikono na kuonyesha ishara za ushindi. Watazamaji wanaonekana kwenye viti za uwanja. Mazingira yanaonyesha sherehe na furaha ya timu baada ya mchezo wa mpira.

Mkutano rasmi ambapo wanaume wawili waliovalia suti wanashikana mikono na watu wawili waliovaa majoho na wigi za kimahakama. Inaonekana ni hafla ya nje labda sherehe rasmi. Mavazi ya watu hawa wawili yanaashiria muktadha wa sheria au kiserikali.

Jaji mkuu akiwa pamoja na maafisa wa mahakama, wamesimama mbele ya jengo rasmi la mahakama, wote wamevalia mavazi ya heshima wakionyesha umuhimu wa tukio hilo. Jaji mkuu anazungumza kupitia kipaza sauti ishara ya kutoa taarifa muhimu kwa umma, mandhari ya nyuma inaonyesha ngazi na ukuta wa jengo la serikali, likionyesha kuwa ni hafla ya kitaifa.

Wasichana wawili waking'ang'ania mpira wa mchezo wa kikapu. Inaonekana ni mashindano, mmoja amevalia vazi nyeupe na mwingine amevalia mavazi ya bluu. Inaonekana wa nyeupe ameshika mpira na wa bluu anajaribu kumnyang'anya mpira huu. Kuna mmoja nyuma yao mwenye amevalia pia vazi nyeupe na watazamaji ambao wameketi kwenye viti wanatazama mchezo huu wa mpira wa kikapu.

Mashabiki wa timu ya soka wakifurahia na kuonyesha shauku yao uwanjani. Wana vazi rasmi la timu, baadhi wakiwa na vifaa vya makelele kama korongo na mikono yao imeinuliwa kuonyesha mshikamano na furaha yao. Hii ni picha ya hafla ya michezo yenye shauku na mshikamano miongoni mwa wapenzi wa soka.

Mwanariadha wa kiume akiwa anaruka, labda kwenye shindano la kuruka mbali au kuruka mara tatu, akiwa amevalia jezi nyekundu na kaptura nyeusi. Uso wake unaonyesha umakini na nguvu. Nyuma yake kuna uwanja wa riadha wenye viti na rangi tofauti na watu wachahe wakiwa wameketi wakishuhudia tukio hilo.

Mwanamke mzuri amevaa suti ya bluu ya kibiashara anaketi kwenye kiti cha ofisi akiwa na tabasamu la kirafiki, nyuma yake kuna ukuta mweupe wenye nembo, the judicial service commission , anwani na tovuti, chini ya skrini kunaonekana jina lake Ms Helene Rafaela Namisi pamoja na maelezo kwamba ni mahojiano kwa nafasi ya jaji wa mahakama kuu, anakuwa mtulivu na mwenye ujasiri akionyesha utayari wake kwa mahojiano haya muhimu ya kitaaluma na kihakimu.

Watu wamekusanyika kwenye meza ya huduma. Wengi wakiwa wamevaa barakoa. Wahudumu wa Huduma Center wameketi wakihudumia wananchi waliokuja kupata msaada au taarifa mbalimbali.

Uwanja wa michezo, wachezaji wa kandanda wanaoshiriki katika mchezo mkali, baadhi ya wachezaji wamevaa jezi za bluu na nyingine ni za kijani kibichi. Wote wanakimbia kuelekea upande mmoja wakionyesha msisimuko mkuu wa mchezo. Nyuma yao kunaonekana goli la kandanda lenye wavu mweupe, mazingira yanazunguka ni ya uwanda wa kijani wenye nyasi nzuri za michezo.

Kuna mtaro mkubwa wa ujenzi kwenye maji ya mvua ndani yake, udongo umechimbwa kwa kina na umewekwa pembeni. Sehemu hii inaonekana kuwa barabarani, au karibu na makazi ya watu. Kuna watu wachache kwa umbali na majengo ya biashara nyuma. Inaonekana ni kazi ya serikali au kampuni ya huduma kama maji au umeme inaendelea. Mazingira yanajua kali na ni ya mchanga, mwingi.

Wanawake wamekusanyika katika mkutano wa kisiasa. Mwanamke mmoja amevaa gauni jekundu na nyeusi akionyesha kidole chake. Nyuma yake kuna watu wengi wamevaa kofia nyekundu za kampeni. Hii ni ishara ya kisiasa au mkutano wa kampeni. Mazingira yanaonyesha umoja na ushirikiano wa wanawake katika mambo ya kisiasa.

Wakimbiaji sita wanakimbia kwa kasi kwenye uwanja wa ridhaa. Wamevaa jezi za rangi mbalimbali machungwa, nyekundu, bluu na nyeupe. Wote wanakimbia kwa bidii sana katika mashindano makuu. Nyuma yao kuna mapenzi wengi waliokaa kwenye viti vya kijani na nyekundu. Huu ni mkimbo wa umbali mfupi ambapo wakimbiaji wanapigania ushindi mkuu wa michuano hii muhimu.

Mkutano wa kikazi unaendelea ndani ya ofisi kubwa. Watu wengi wameketi kwenye viti vya plastiki na wengine wamevaa suti za biashara. Mzungumzaji mmoja amesimama mbele akiwaongoza. Kuna skrini za kompyuta madirisha makubwa. Mazingira ni ya kisasa na ya kitaaluma. Mkutano huu unaweza kuwa mafunzo.

Mashabiki wa mpira wamejaa kwenye viti vya uwanja, wanafurahia na kuinua mikono yao hewani, wamejaa maguzi rangi mbalimbali za timu zao. Hali ni ya furaha na msisimko mkubwa, ni sherehe za mchezo wa ligi kuu ya Kenya.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamevalia sare za buluu. Wamekusanyika wakiaahiria umoja na mshikamano. Mikoni mingi imeinuliwa juu, kuashiria shauku na ushiriki labda katika mkutano au tukio. Wanaonekqna kuwa na furaha msisimko.

Mtu amevaa kofia na barakoa ya kisasa yenye mambo ya Jogoo na maandishi kura kwa Moi na KANU. Hizi ni vifaa vya kampeni na chama za KANU. Mtu huyu ni mfuasi wa chama hicho na anaonyesha msimamo wake wa kisiasa. Jogoo ni nembo rasmi ya chama cha KANU nchini kenya. Hii ni sehemu ya mazingira ya uchaguzi na kampeni za kisiasa.

Timu ya mpira imesimama kwa mstari katika uwanja. Wamevaa magozi nyeupe yenye maandishi ya KDF. Wanajipiga picha ya kikundi kabla ya mchezo. Kuna wachezaji kumi na mmoja wenye nambari mbalimbali. Ni timu ya jeshi ya Kenya inayoshiriki mashindano ya mpira.

Mzee akiwa ameketi kwenye kiti cha buluu, anajaza fomu kwa kutumia kalamu ya machungwa. Watu wemgine wamesimama karibu naye wakimwongoza katika mchakato huu. Kuna karatasi nyingi za fomu zilizopangwa juu ya meza. Mazingira ni ya nje chini ya kivuli cha jengo.

Chini ya hema nyeupe wafanyikazi wa serikali wamevaa fulana za kijani wakisaidia wananchi. Bendera imeandika huduma hii ni mpango wa huduma Kenya. Watu wameketi wakijaza fomu katika kompyuta kwa huduma za serikali, wote wamevaa barakoa .Hii ni njia nzuri ya kuleta huduma karibu na jamii badala ya kuenda mjini. Ni mfano mzuri serikali kuwa karibu na wananchi.

Mashine ya kuchimba ya Hyundai inafanya kazi eneo la ujenzi ikizungukwa na mabomba makubwa ya saruji .Kuna miti ya kijani upande mmoja na majengo yasiyo makamilifu nyuma. Mazingira ya ujenzi ya mjini unaonyesha mradi wa miundo mbinu ukiendelea pengine na mifumo ya maji ya uchafu.

Mashabiki wa timu ya kenya wamevaa jezi nyekundu na kijani wakifurahia mchezo. Wamevaa kofia za rangi mbalimbali na baadhi wamepaka uso rangi za bendera ya kenya. Hali ya sherehe na furaha inaonekana miongoni mwa wapenzi hawa wa michezo wakati wa tukio la kimataifa.

Mkutano wa kikongwe wa wafanyikazi wa the judiciary tribunals umefanyika. Watu wengi wamekusanyika kwa picha ya pamoja, mbele ya bango lenye maandishi ya mahakama maalum. Wamevaa nguo ya kazi na kofia za kikongwe. Mazingira yamerembelewa kwa mapazia ya kijani na kahawia. Alama za serikali za Kenya zinaonekana.

Watu wawili wamevaa barakoa wakifanya kazi ya kiofisi. Mwanamke amesimama akiwa amevaa jaketi la rangi ya waridi na mwanaume ameketi akiwa na shati jeupe. Wanashughulikia vifaa vya kupiga muhuri na karatasi za kiofisi. Kuna meza ya kijani na hema nyeupe nyuma yao. Hii ni mazingira ya kazi za serikali au ofisi za uma ambapo watu wanapokea huduma rasmi.

Wafuasi wa kisiasa wamekusanyika wakiwa na furaha kubwa, wanabeba mabango ya buluu yenye maandishi NU na kazi iendelee. Kuna watu wengi wamevaa mavazi ya kijani na nyeupe wakipiga kelele za shangwe. Mikono yao iko juu na nyuso zao zinaonyesha furaha. Huu ni mkutano wa kampeni za uchaguzi nchini Kenya ambapo wafuasi wanaonyesha msimamo wao.

Timu ya mpira wa miguu inasherehekea ushinda pamoja uwandani. Wachezaji wamevaa jezi nyeusi na machungwa, wakiwa wamezunguka na kuinua mikono hewani kwa furaha, kuna mlinzi mzuri aliyevaa jezi ya koti ya kijani kibichi, wananchi wengi wamehudhuria mchezo huu uwandani wa nyasi.

Mwanamke amevaa mavazi ya kijani na nyekundu na nyeusi akitembea pamoja na mwanaume aliyevaa suti ya kijivu. Wanatoka nje ya jengo la serikali lenye nguzo za mawe na jekundu. Nyuma yao kuna watu wengine wakifuata katika mazingira ya rasmi ya serikali.

Wachezaji wa Bandari FC wamevaa jezi za buluu wakisherehekea goli pamoja na furaha kubwa. Timu mzima imekusanyika kumzunguka mchezaji aliyefunga goli wakiwa na shangwe nyingi. Alama za Bandari FC zinaonekana wazi kwenye jezi zao za buluu. Hii ni sherehe ya kawaida ya timu baada ya kufunga goli muhimu.

Kundi ni la watu sita, wakiwemo wanaume waliovalia suti na mwanamke mmoja aliyevalia gauni la buluu. Mwanamke huyo ameshikilia bango lenye nembo ya office of the chief of the justice judiciary . Wamesimama pamoja, kuashiria mkutano au sherehe rasmi inayohusiana na idara ya mahakama.

Mwanamke amevaa joho jekundu na nyeusi akiwa ameshikilia kitabu kinachoonekana kama bibilia mkononi. Amesimama mbele ya kipaza sauti na bendera ya Kenya inayoonekana nyuma yake. Inaelekea anatoa kiapo ama anahutubia uma.

Mwanamke amevaa joho la jaji la nyekundu na nyeusi akiwa na miwani . Anaongea na mwanamume aliyevaa suti ya blue ya kiofisi. Mazungumzo haya yanaonekana ni ya kikuu katika jengo la serikali lenye safu za nguo nyeupe . Hali hii inaashiria mkutano wa kiserikali kati ya viongozi na mahakama na utawala.

Kundi la mashabiki wa timu ya Gor-Mahia limevalia mavazi ya kijani na nyeupe wakiwa kwenye sherehe au mkusanyiko. Wanaonekana wakiwa na bango ya timu, huku wakishikilia na kuwasha moto kando kando kuinyesha mshikamano na mapenzi kwa timu yao.

Watu wengi wamevaa suti na barakoa na shika bango kubwa lenye maandishi, "cort anext mediation" hii ni maandamano ya kuamasisha njia mbadala, za kutatua migogoro, bango linasema kuwa hii ni njia ya kutatua migogoro chini ya kifungu cha mia hamsini na tisa cha katiba. Wanajeshi washiria na mahakimu wanatembelea mitaani kuelimisha wanaeche kuhusu mfumo huu, kupatanishwa badala ya kutumia mahakamato.

Maafisa wa polisi wamekusanyika chini ya kivuli kwa mkutano wa kazi. Kuna bango la Police Abstract na DCI Good Conduct lililoonyeshwa. Maofisa wamevaa suti za kazi na wameketi kwenye viti vya bluu. Mezani kuna kompyuta na karatasi za kazi. Hii ni sherehe ya kutoa huduma za polisi katika mazingira ya wazi.

Ofisi ya huduma ya umma ikiwa na watu wengi wamekaa kwenye viti wakisubiri huduma zao, mfanyikazi mkuu amevaa suti nyeusi, anazungumza na watumishi, wengine walioko mezani. Kuna kompyuta na vifaa vya kazi juu ya meza, umati wa wateja wamevaa nguo za rangi mabali mbali wakisubiri kwa uvumilivu. Mazingira haya yanaonyesha ofisi ya serikali au shirika la huduma ambapo wananchi wanakuja kufanya mambo mbalimbali muhimu kama usajili ama umma.

Mkutano wa kisiasa unaofanyika nje ambapo viongozi wengi wamevaa nguo za bluu, mtu mmoja amesimama kwenye jukwaa la hotuba lenye alama ya Kalonzo na mikrofoni ,umati wa watu umemsonga akiwa na bango la kampeni , viongozi wengine wamesimama pembeni wakiwa wamevaa suti na mavazi ya kitamaduni ,mazingira ni ya nje chini ya mti.

Ndani kuna umati mkubwa wa mashabiki wamekusanyika kuona mchezo. Wengi wavemaa jezi za nyekundu za timu yao na wengine wamevaa rangi za kijani. Watu wanashangilia na kuonyesha furaha. Uwanja una viti vingi vya nyekundu na anga limejaa mawingu. Hii ni sherehe ya riadha wa mchezo wa rugby nchini Kenya.

Sherehe ya kiapo ya kiraia inaendelea. Majaji wamevaa mavazi ya kisheria na rais mpya amesimama pembeni ya meza. Umati mkubwa wa watu umekusanyika kuhudhuria hafla hii muhimu. Kuna zulia jekundu na bendera ya kitaifa. Mwanamke mmoja amevaa nguo nyeupe ameshika kitabu. Sheria hii ni ya kimataifa na kihistoria kwa nchi.

Katika uwanja wa mpira, wachezaji wengi waliovalia jezi za rangi ya machungwa na njano wanakimbia. Wanaonekana wakiwa na furaha au wakisherehekea na baadhi yao wanainua mikono yao. Kwenye uwanja kuna nyasi kijani ni viti vya watazamaji vinaonekana nyuma.

Watu wakifurahia tukio la michezo au sherehe. Watu hawa wamebeba bendera za Kenya na wanavua rangi za taifa hilo. Inaonekana ni hali ya furaha na mshikamano pengine wakiwa mashabiki kwenye mechi ya soka au tamasha la kitaifa.

Uwanja mkubwa wa riadha ukiwa umejaa watazamaji, watu wengi wamekaa kwenye viti huku wengine wakiwa wamesimama. Kuna mstari wa kukimbilia na eneo la kijani katikati ya uwanja. Inaonekana kuna tukio kubwa la riadha linaendelea.

Mrukaji anaruka urefu wa kasi na kuanguka kwenye mchanga. Amevaa jezi nyeupe yenye jina Kenya na anatoa juhuda kubwa. Mchanga unaruka hewani wakati anapoanguka. Nyuma yake kuna uwanja mkubwa wa riadha na viti vya rangi nyekundu na kijani. Huu ni mchezo wa kuruka urefu ambapo mwanafunzi wa Kenya anashiriki katika mashindano makuu ya riadha.

Watu wameketi katika foleni za kusubiri huduma za Huduma Kenya. Kuna wateja wa aina mbalimbali wakiwa na karatasi zao. Nyuma yao kuna viunga vya huduma tofauti kama pensheni, kra na nssf.Wafanyikazi wanaonekana katika meza ya huduma. Mazingira ni ya ofisi za kiserikali zenye mpangilio mzuri wa kutoa huduma kwa raia.